Mwanamume huyu amekuja hospitalini kutafuta matibabu. Mbele yake kuna daktari aliyevalia apron nyeupe. Anaashiria kwa mikono kujaribu kumwelezea ni nini kinachoendelea.

Kuna tukio la moto ambalo tunaweza kulishuhudia mahali hapa. Moto huu ni mkubwa kiasi ya kwamba moshi unaotoka, ukiuangalia upande wa juu moshi huu ni wa rangi nyeusi. Kuna watu ambao wanaelekea mahali hapo ili kuangalia ni nini kinachoendelea ama ni nini ambacho kimefanya moto huu kutokea.

Wanawake wawili hawa wanaonekana kuwa na furaha. Mmoja ameshika mtoto na kumfunika na blanketi. Aliye kando ameshikilia nguo zinazoonekana kuwa za mtoto pamoja na beseni.

Shughuli wa huduma wa kimatibabu unaendelea. Kuna mtoto aliyelazwa, ambaye ameweza kupokea matibabu. Tunawaona madaktari wawili ambao wanashughulikia mtoto huyo.

Kuna dawa aina mbali mbali zilizowekwa kwenye maboksi. Zipo chupa za glasi na plastiki yenye vifuniko vya rangi tofauti kama vile kijani, buluu, kahawia na nyeupe.